Mwanaume aliyevaa shati nyeupe na suruali jeusi anainama juu ya kitanda, akionekana akichunguza kitu au mtu, aliyefunikwa na blanketi zenye mchoro. Mwanamke mwingine, aliyevaa nguo za samawati, na chungwa, ameketi, karibu na kitanda. Sakafu, ni ya vigae, na kwa umbali, kuna kitanda kingine chenye shuka la samawati.

Wanaume wawili wameshikana mikono, huku mmoja akiwa amevalia suti na mwingine fulana. Wamezungukwa na kundi la watu wazima, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za rangi ya samawati na manjano, wakitabasamu na kuonekana kufurahia tukio hilo. Watu wanaonekana wakishiriki katika tukio la kijamii au sherehe.

Mwanamke aliyevaa barakoa na aproni ya samawati yenye maandishi amesimama akiongea na watoto watatu. Aproni yake ina maandishi yanayoanza na protect . Hali ya nyuma inaonyesha jengo lenye kuta.

Mwanaume aliyevalia barakoa ya samawati katika eneo la kame na lenye vumbi, ameshikilia kifurushi akimpa mwanamke aliyebeba mtoto mdogo. Mwanamke huyo amevalia nguo nyeusi na anaonekana akipokea vitu hivyo kwa shukrani. Mtoto mdogo anaonekana amevalia nguo ya rangi ya kahawia. Nyuma yao kuna muundo unaofanana na kibanda cha jadi cha makazi kinachoashiria makazi. Mandhari yote yanaonyesha mazingira magumu ya jangwa au eneo la kame.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia mavazi ya matibabu na barakoa wanamhudumia mgonjwa. Mmoja wao amevalia kofia ya samawati na gauni la kijani kibichi akionekana akichunguza kinywa cha mgonjwa, yule mwingine amevazlia kofia na gauni la samawati pamoja na ngao ya uso. Mgonjwa analala chini akiwa amefunikwa na kitambaa chepesi cha kijani.

Picha mbili ya meno za mbele zinaonekana zikionyesha kabla na baada ya matibabu ya meno. Picha ya juu inaonyesha pengo kati ya meno mawili ya mbele na baadhi ya meno iliyopasuka. Picha ya chini inaonyesha meno hayo hayo baada ya kurekebishwa yakionekana sare bila mapengo.

Mwanaume anatabasamu, akionyesha meno yake meupe wakati akitumia kijiti au brashi ya asili kusafisha meno. Uso wake unaonyesha furaha na kuridhika na meno safi. Tabasamu lake linaashiria mazoea mazuri ya usafi wa kinywa.

Majengo ya kazi yamefurika, huku maji yenye rangi ya kahawia ikifunika barabara. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo, baadhi yao wakiwa wamefikiwa na maji hadi magotini au kiunoni. Wenyewe wanajaribu kupita kwenye maeneo yenye kina fupi, huku wengine wakionekana wakishangaa au kutafuta msaada.

Mtu aliyevaa kanzu nyeupe ya maabara anainama akichunguza ndani ya friji kubwa ya chumba. Friji nyingine yenye kitu kidogo zimesimama karibu. Dirisha linaonekana kwa nyuma likionyesha mandhari ya nje yenye majengo na miti.

Kifaa kikubwa cheupe cha matibabu kinachoonekana kuwa mashine ya kufuatilia hali ya mgonjwa, kimepangwa kwenye kitroli chenye magurudumu . Nyaya nyingi zinazounganisha kifaa hicho, zinapatikana chini yake. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya hospitali au kituo cha matibabu, kukiwa na sakafu ya vigae.

Mwanamke amevalia sare ya kijivu na barakoa ya samawati akiandika kwenye karatasi. Nywele zake zimefungiwa juu. Anaonekana ndani ya chumba cha matibabu chenye viti, soketi za umeme na nyaya kwenye ukuta.

Mwanamke anaonekana akishilia kichwa chake kwa mkono mmoja akionyesha kuchanganyikiwa au kuwa na msongo wa mawazo. Kichwani mwake kuna mawingu ya maswali. Saa zinaonyesha muda na ndege za karatasi zikielea zote zikionyesha mkazo na shughuli nyingi. Ana nywele zilizofungwa kwa fundo la juu na amevaa shati la kijani kibichi.

Bango la kampeni ya siku ya afya ya akili duniani yenye mwanamke akiyeketi katika hali ya kutafakari. Rangi za samawati, kijani na njano zinatumika zikisaidia ujumbe kuhusu afya ya akili na kuhesabu siku kumi zilizobaki hadi Oktoba kumi, elfu mbili ishirini na nne. Kauli mbio na kampeni inahimiza kutanguliza afya ya akili mahali pa kazi na jumbe za reli za Twitter zinahimiza mjadala.

Kifurushi cha bima chenye rangi ya buluu na nyeupe zinaonekana ikiwa imefunga tembe. Kifurushi hicho kimeandikwa health aid vitamin B-99 complex na the ultimate b-complex formulation kikionyesha kuwa ni virutubisho. Maandishi mengine yanaonekana kwa tembe hizo zinatumika two a day zina sixty tablets na ni vegan .

Kifurushi cheupe cha dawa ya Fenbid Gel yenye Ibuprofen kimeonyeshwa. Kinaeleza kuwa ni kwa ajili ya kutuliza maumivu na kuvimba na kina taarifa mpya ya usalama. Uzito wa kifurushi ni gramu mia moja na mkusanyiko wa kiambato hai ni asilimia tano.

Wadi ya hospitali imejaa vitanda vingi, ambapo wagonjwa wamelala au wameketi. Mwanamke mmoja amekaa kitandani akimnyonyesha mtoto huku mwanamke mwingine ameketi karibu naye. Mwanga wa jua unapenya kupitia madirisha yenye chuma na baadhi ya watu wanaonekana wakihudumia watoto wachanga.

Mwanamume amevalia barakoa akitumia kituo cha kunawa mikono. Anaonekana akimwaga maji kutoka kwenye bomba. Mtu mwingine amevalia sare ya kijani na barakoa anasimama nyuma na mandhari ya nje yenye majengo na watu inaonekana kwa mbali.

Mwalimu wa kike anawasimamia watoto wanne wadogo walioketi kwenye meza wote wakiwa wanachora au kuandika. Watoto hao wawili wa kike na wawili kiume wamejishughulisha na kazi zao. Ukuta wa nyuma umepambwa kwa mapambo ya rangi na herufi kuashiria mazingira ya shule ya chekechea.

Mwanamke amemlaza mtoto mdogo mikononi mwake, huku mhudumu wa afya akimdunga matone ya dawa machoni mwa mtoto. Mhudumu huyo amevalia kitambaa cheupe kichwani na shati la waridi, na mwanamke mwingine amesimama karibu, akitazama mchakato huo. Nyuma kuna meza ndogo ya kijani na watu wengine.

Hospitalini mama ameshikilia mtoto mchanga huku wote wakiwa amevalia barakoa, mama amevaa nguo zenye rangi nyingi. Nyuma yao mwuuguzi mwingine wa afya amevalia sare nyeupe na barakoa akionekana kushughulikia kazi, kwenye meza upande wa kushoto mtu mwingine ameketi akisoma kitabu na nyaraka.

Mikono miwili inaoshwa chini ya mkondo wa maji inayotoka kwenye bomba la chuma kwenye sinki la jikoni. Sabuni au povu inaonekana mikononi ikionyesha mchakato wa kunawa mikono. Sinki hilo ni la chuma cha pua na vigae vyeupe viko nyuma kwenye ukuta.

Mkono uliofungwa bandeji nyeupe unaonekana ukiwa umelala juu ya kitambaa ya samawati. Vidole vinne vinaonekana wazi huku sehemu nyingine ya kiganja ikiwa imefunikwa na bandeji. Mkono unaonekana kuwa umejeruhiwa na unahitaji matibabu.

Mkono wa binadamu unaonekana wazi ukionyesha vidole vilivyopinda. Vidole vya kati na pete vinaonekana kupinda kuelekea kiganja. Huku kidole gumba na kidole kidogo vikiwa vimeelekezwa nje. Ngozi inaonekana kuwa ya rangi isiyo sawa ikionyesha mabidiliko ya rangi au madoa nyeupe. Nyuma ya mkono kuna nguo nyeusi au kitambaa.

Mimea mirefu yenye majani mengi inaonekana huku baadhi yao yakionekana kuwa ndizi kutokana na majani yao mapana. Jua linaonekana likichomoza kupitia majani na vichaka vingine vinaonekana kwa nyuma. Mazingira yanaonyesha ukuaji wa mimea asilia.

Mimea yenye majani mabichi mepesi, yenye kingo, zinazokatika imejaa kwenye picha. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na vumbi kidogo au kumefunikwa na nuru ya jua yakionyesha ndani ya mishipa. Mwangaza wa jua unaonekana kupitia ndani na kuunda kivuli tofauti.